Sindano moja ya plastiki imelaza karibu na chupa mbili za dawa za kioo. Kila moja ikiwa na lebo inaonyesha aina ya dawa. Chupa hizo zinaonekana kuwa za chanjo maalum. Pembeni mwao kuna masanduku mawili yenye maandishi vaccine . Yakionyesha kuwa dawa hizo ni za chanjo. Juu ya masanduku hayo kuna maandishi ya mkono yanayosomeka TVFC. Huenda ni ufupisho wa mpango wa utoaji wa chanjo. Vifaa hivi vimepangwa kwa karibu na usafi ikionyesha maandalizi za huduma wa afya.

Bila shaka kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa mbele ya njengo lililo andikwa Boya water project . Mwanamke anachota maji kutoka kwenye mbomba akiwa makini na mtungi wake. Pembeni mwanaume aliyevaa barakoa anasubili kwa utulivu akiwa amembemba mtungi lake. Anaonyesha subira na heshima kwa aliyemtangulia. Njengo hii linaonyesha kuwa ni seheme ya kupata maji safi kwa jamii.